Bweni la shule la sekondari lenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri .vikiwa vimefunikwa mashuka, rangi ya uwaridi vinavyotoa mwonekano wa kupendeza ,sakafu ni safi na taa zinawaka vizuri ,hivyo huashiria hali ya utulivu ya wanafunzi kupunzika baada ya masomo.

Wanafunzi wakike wakiwa wamekaa ndani ya darasa lenye meza na viti kwa utulivu, wakiwa wamevaa sketi za bluu, shati nyeupe pamoja na masweta mekundu wakifanya mitihani ndani ya karatasi zenye rangi nyeupe.

Bweni la shule ya sekondari lenye vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, vikiwa vimefunikwa mashuka ya rangi nyeupe, pia kiti na meza kwaajili ya kujiombea. Sakafu ni safi, madirisha ni makubwa kuruhusu mwanga na hewa kuingia ndani, chumba kinaashiria hali ya utulivu kwa wanafunzi kupumzika baada ya masomo.

Wanafunzi wawili wa kike waliovaa sare za sketi nyeusi, shati za rangi nyeupe na tai za mistari wakiwa kwenye maktaba yenye rafu zilizopangwa vitabu mbalimbali, meza na viti kwa ajili ya kujisomea huku dirisha likiwa kubwa kuruhusu mwanga na hewa safi kuingia ndani, eneo linadhihirisha utulivu wa mazingira bora ya utoaji wa elimu na kujifunzia.

Darasa lenye wanafunzi wa jinsia tofauti ya kike na kiume walioketi kwenye viti vya kijani wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao. Pia wapo makini na wamevalia mavazi rasmi kiasi, ishara ya mazingira ya kitaaluma kuashiria utaratibu wa kawaida wa masomo.

Darasa lenye madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa safi na salama kuingia ndani ya chumba chenye wanafunzi wa kike na wakiume, waliokaa kwa utulivu mkubwa wakimsikiliza mwalimu kwa lengo la kujipatia elimu .

Wanafunzi wa elimu ya juu au chuo wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao ndani ya darasa, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya ubao anayefundisha kwa kutumia projekta. Chumba kina dari la kisasa na taa za ndani zina mwanga mkali. Vijana hao waliovaa sare za rangi tofauti wakionyesha nidhamu na utaratibu wa taasisi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye mazingira ya kisasa ya kujifunzia kwa mfano, kila mmoja akiwa na kompyuta mbele yake huku mwalimu au msimamiza akitoa maelekezo. Hali inayoonyesha ufatiliaji wa karibu wa maendeleo ya wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wanafanya mafunzo kwa vitendo, huku wamevaa mavazi rasmi ya kazi wakijifunza kutumia kifaa cha umeme juu ya meza, kwa lengo la kuwaanda kwa ujuzi wa vitendo kama useremala, umeme na uhandisi wa mitambo; hivyo kuweza kujiajiri ili kujipatia kipato.

Wanafunzi wa kiume waliovaa sare wakifanya mafunzo ya vitendo katika chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba chenye vifaa vya kieletroniki vikiwa juu ya meza, mfumo huu wa elimu unawasaidia vijana kupata ujuzi wa moja kwa moja unaohitajika kwenye soko la ajira hivyo kuchangia maendeleo ya kiuchumi.